Hii linaeza kuwa ni kabati la mwalimu anayefunza wanafunzi wa chekechea au shule ya msingi. Limeandikwa mwalimu Agnes karibuni na ni cha darasa la kwanza.

Jengo hili ni la ghorofa. Liko na milango miwili na madirisha manne. Mbele yake kuna nyasi lenye rangi kijani kibichi na maua pia yamepandwa.

Kitabu hiki limeekwa juu ya meza. Inaeza kuwa ni la watoto wa msingi au chekechea na pia ni la darasa la pili kwa kuwa limeandikwa juu yake.

Mtu huyu anaonekana akiendesha baiskeli bila mguu mmoja. Nguo lake ni nyeusi na baiskeli ambalo anaendesha ni nyeusi na kijani kibichi. Kando yake kuna mimea ambayo ni kijani kibichi na ako barabarani.

Jengo hili ni ya ghorofa. Iko na milango miwili na madirisha manne. Mbele yake kuna nyasi lenye rangi ya kijani kibichi na maua uliopandwa vizuri.

Hii ni darasa la chuo kikuu, linaeza kuwa linapatikana humu nchini. Kuna viti na mahali pa kuandikia, ni safi mno yanapatikana mahali tofauti.

Watu hawa ni wananchi wa Kenya. Wako wawili na wanaendesha baiskeli moja. Kando yao kuna mmea ulio kijani kibichi ambayo unamea. Wamevalia viatu ya aina tofauti.

Hii ni shule la kompyuta linaweza kuwa ni cha chuo kikuu au cha upili. Rangi lao ni nyeusi, kuna pia viti vya kukalia ambavyo ni nyeupe pamoja na meza. Wanafunzi wanaketi kwa viti hivi wanavyofunzwa jinsi ya kulitumia kompyuta na mwalimu wao wakiwa darasani humu.

Kompyuta hili la kiteknolojia wa kisasa, ni nyeusi na liko ndani ya jumba lililopakwa samawati. Limewekwa juu ya meza ambalo limepakwa rangi nyeupe na pia limefungwa na halionyeshi chochote.

Jengo hili linaeza kuwa ni darasa la chekechea, msingi, shule ya upili au chuo kikuu. Limepakwa rangi la kijani kibichi. Kuna maandishi kwa ukuta ambayo yameandikwa na kalamu.

Jengo hili linaeza kuwa la shule ya msingi, chekechea au upili. Mbele yake kuna maua mazuri ambayo imepandwa. Tunaye nyasi lenye rangi kijani kibichi.

Hii ni kiwanja cha shule cha msingi au chekechea. Ni gwaride na hapa ni mahali ambapo wanafunzi pamoja na walimu wanakusanyika kupata habari ya shule yao.

Jengo hili ni ya ghorofa. Iko na milango miwili na madirisha manne. Mbele yake kuna nyasi lenye rangi kijani kibichi na maua ambao umepandwa na ukamea vizuri.

Hiki ni kitabu cha watoto wa shule ya msingi. Ni la darasa la nne. Mbele yake kumechorwa watoto wakicheza mchezo wa kuruka na kamba, wasichana wawili na mvulana mmoja.

Hizi ni kompyuta, kompyuta ni kile ambacho kinatumiwa katika teknolojia yetu ya kisasa. Na hii inaweza kuwa ni shule kwa kuwa kuna vitabu pia mbele ya hiyo kompyuta na kuna viti pia za kukalia.

Hili ni darasa la chekechea la msingi. Kuna kiti nyeupe na kwenye ukuta kuna maandishi ya jinsi ambavyo ya kuandika herufi K au maneno pia ambayo yanaungana na herufi K. Darasani humu kunakuwa na watoto wa miaka kuanzia kumi hadi kumi na moja.

Wanaume hawa wamepiga picha wakiwa wamesimama. Mbele yao kuna mipira miwili. Wamevalia nguo ambayo zimechapishwa bendera ya Kenya. Kati yao kuna wale ambao hawana miguu na wanatumia chuma kusimama nyuma yao.

Hapa ni uwanja ambao watoto wanakuja kucheza. Kuna mti mkubwa mrefu umemea, nyasi kijani kibichi na pia kuna vitu vya wana wa kuchezea ambao umepangwa humu ndani.

Hii ni mlango wa watoto, wanaosoma shule la upili. Linaweza kuwa la wasichana au wavulana. Kuna maandishi linaloonyesha huku ndani ni nini au somo gani linafanywa.

Ndani ya jumba hili kuna kompyuta nyeusi ambayo imewekwa juu ya meza nyeupe. Linaeza kuwa ni ya shule ya upili au chuo kikuu na yanatumika na wanafunzi hao.

Hiki ni kitabu cha watoto wa shule ya msingi. No la darasa la nne. Mbele yake umechorwa watoto pamoja na mmama mmoja ambaye anaonekana kukimbiza mnyama yule.

Hili ni darasa la watoto wa shule ya msingi au upili. Kuna viti pamoja na mahali pa kuandikia. Makaratasi nyeupe yanaonekana juu ya meza na yanaeza kuwa ni la mtihani. Humu ndani ni safi sana.